Soko la nguo ambapo kuna rundo kubwa la nguo mbali mbali, zikiwemo mashati, suruali na koti, zikiwa zimekusanywa pamoja. Watu wanaweza kuonekana kwa nyuma, wakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa la biashara na usambazaji wa nguo.

Safu ya magari yaliyopackiwa nje chini ya anga yenye mawingu machache. Magari yanaonekana kuwa mapya na ya kisasa yakiwa yamepangwa kwa mstari mmoja na yana rangi kama vile nyeusi na nyeupe.

Mkokoteni wa kuuza bidhaa barabarani, ukiwa na nembo ya Farmers Choice na mwavuli mkubwa wa buluu unaotoa kivuli. Nyuma ya mkokoteni kuna duka inayouza nguo na mifuko. Magari mawili pia yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara.

Duka la ufundi wa mikono. Upande wa kulia, kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali na mikufu iliyoning’inia kwenye rafu za mbao. Upande wa kushoto, kuna mifuko na vitu vingine vya ufundi vilivyotengenezwa kwa mikono. Vingine vikiwa vimening’inia na vingine vikiwa vimewekwa kwenye meza. Mahali hapo panaonekana kuwa na paa la bati na nguzo za mbao zinazounga mkono muundo mzima.

Mikono miwili inaonekana ikibadilishana fungua za gari, kuonyesha ununuzi au uuzaji wa gari. Funguo za gari zinaonekana zikipitiishwa kutoka mkono mmoja kwenda mwingine. Kwenye meza kuna mfano mdogo wa gari unaowakilisha gari linayohusika katika shughuli hiyo. Kibao cha kuandika chenye karatasi na kalamu kiko mezani, kikionyesha uhusiano wa shughuli hiyo.

Gari jeupe la abiria lenye nambari ya usajili KDG 795S, likiwa limeegeshwa kando ya barabara, chini ya anga la buluu lenye mawingu.

Jengo la maonyesho ya gari ya Hyundai, likiwa na ishara ya Hyundai juu yake. Mbele ya jengo hilo, kuna magari kadhaa ya Hyundai yaliyopakiwa ikiwemo gari nyeusi ya Hyundai iliyo mbele kabisa. Ndani ya jengo, kuna mtu mmoja anayesimama karibu na magari mengine.

Gari jeupe yenye nambari ya usajili KDH 990J, likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi, kando yake kuna aina mbalimbali ya mimea, pia kuna kuta mweupe na geti ya buluu.

Mtu amesimama mbele ya duka. Duka hilo lina ishara zinazoonyesha huduma kama photocopy, autospare na M-Pesa. Pia kuna ishara ya Nissan inayoonekana nyuma kidogo. Mtu huyo amevaa nguo za kijani kibichi na kofia nyeupe na anaonekana akifanya jambo fulani mlangoni mwa duka. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi nyingi.

Jengo la kisasa la nyumba lina nembo ya Anziano Insurance Agency yenye ngao na mikono miwili ikilinda miti. Orodha ya vitu vinavyofunikwa na bima ni moto, wizi, vifaa, elektroniki, majanga ya asili, bima ya fidia kwa wafanyikazi wa ndani, kompyuta za mikononi na simu za mikononi. Pia ina nambari za simu, anwani ya tovuti na barua pepe na msimba wa Qr code wa mawasiliano kwa maelezo zaidi.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti ina thamani ya elfu moja na shilingi elfu moja iliyoandikwa kwa Kiswahili. Ina maandishi "benki kuu ya Kenya" na ina nembo ya Kenya na picha zinazohusiana na utamaduni na mazingira ya Kenya.

Duka la maziwa la Mt. Kenya Milk Depot . Jengo lina rangi ya buluu na lina mabango yenye nembo ya Mt. Kenya Milk. Milango ya duka imefunguliwa na inaonyesha bidhaa za maziwa ndani. Juu ya duka, kuna bango kubwa lenye maandishi Mt. Kenya Milk Depot , chini ya bango hilo kuna bango dogo lenye maandishi Mt. Kenya Milk. Duka hili inaonekana kuwa mahali pa kuuza na kusambaza maziwa ya Mt. Kenya.

Rundo kubwa la viatu na sandali za aina mbali mbali zikiwa zimepangwa juu ya meza labda sokoni. Kuna viatu vya rangi tofauti kama vile buluu, zambarau, njano, nyekundu na kahawia.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali, zikiwemo matunda na mboga kama vile ndizi na matango. Wafanyibiashara wamepanga bidhaa zao chini na kwenye meza ndogo. Mazingira yanaonekana kuwa ya jua na kuna mabango machache yanayoonekana kwa mbali.

Baba na watoto wawili wamekaa mezani na kutabasamu wakikula kifungua kinywa. Mama amesimama nyuma yao pia akitabasamu na kushika kikombe. Wako ndani ya nyumba sehemu ya kulia chakula. Juu ya picha kuna maandishi yanayosema protect your family today with CIC medisure na nembo ya CIC group . Hii inamaanisha kuwa picha inatangaza bima ya familia kutoka CIC group .

Magari mengi ya kifahari na ya kisasa yaliyopangwa kwa utaratibu. Magari hayo yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, buluu na nyeusi. Eneo hilo linaonekana kuwa ndani ya jengo ama chumba cha maonyesho ya gari.

Duka ndogo lenye milango ya kijani kibichi. Kwenye mlango kuna tangazo mbali mbali ikiwemo tangazo la Airtel Money topup here . Ndani ya duka kuna bidhaa mbali mbali na nje ya duka kuna watu wawili wameketi kwenye benchi. Pia kuna chupa za maji za buluu chini karibu na mlango. Mbele ya duka kuna barabara chafu kidogo.

Mabasi yamepangwa kwenye mkusanyiko ndani ya jengo la kiwanda yenye taa refu na madisirisha ya kutoa mwanga wa asili. Mabasi kadhaa ya shule yasiyo na milango yanaonekana yakiwa yamechorwa rangi ya chungwa na nyeupe. Sakafu ya kiwanda ina mistari ya manjano na kijani ikionyesha maeneo ya kazi na kuna vifaa mbalimbali yanayohusiana na mkusanyiko wa mabasi.

Soko la matunda, ikiwemo mananasi, machungwa, maembe, matikiti maji na ndizi nyingi zikiuzwa. Kuna mwanamke amesimama karibu na bidhaa hizo na sanduku lenye maandishi ya kiarabu linaonekana chini.

Safu ya magari yaliyopakiwa ndani ya jengo, labda kwenye maonyesho au karakana. Gari la kwanza ni jeupe, likifUata na jekundu na kisha magari meusi. Kuna pia chupa kubwa ya WD40, inayoonekana nyuma upande wa kulia wa picha.

Soko la kuuza nguo lenye shughuli nyingi. Soko hilo lina watu wengi wanaouza na kununua nguo. Nguo zikiwa zimemwagwa chini zingine zikiwa ndani ya karatasi. Manguo zenyewe zina rangi tofauti tofauti kama nyekundu, nyeupe, nyeusi na kijani.

Picha hii inaonyesha gari jeusi la kifahari likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Gari hilo linaonekana likiwa na rimu za magurudumu zenye muundo maridadi na taa za nyuma zinazovutia. Sakafu ya chumba hicho inaonekana kuwa na ming'ao na kuna madirisha makubwa yanayoakisi mazingira ya nje au ndani ya jengo.

Eneo kubwa la maegesho, lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Inaonekana kama eneo la kuhifadhi magari mapya ama yaliyotumika, labda kwenye bandari au eneo la usambazaji wa magari na kwa mbali, tunaliona jengo la rangi ya nyekundu na blue .

Duka la maziwa la Mt. Kenya Milk Depot. Kuna watu kadhaa wamesimama mbele ya duka na mwanamke mmoja ameketi nje ya mlango wa buluu. Bango lenye maandishi Mt. Kenya Milk Depot linaonekana wazi kwenye jengo. Eneo la mbele ya duka linaonekana kuwa na udongo na kokoto.

Duka dogo la rejareja iliyoandikwa Yustina Milk, upande wa kushoto kuna ishara iliyoandikwa shop . Ukuta wa duka una mchoro mkubwa wa ng'ombe mweusi na mweupe, unaoashiria biashara ya maziwa. Pia kuna maandishi ya kiswahili yanayosomeka unauza maziwa fresh. Mlango mweupe wa buluu umefunguliwa kuonyesha sehemu ya ndani ya duka, ambapo kuna mtu ameketi na vitu mbali mbali vya duka.

Soko lenye shughuli nyingi, linaonekana kama soko la nguo, kuna watu kadhaa sokoni, wakiwemo wauzaji na wanunuzi, huku mmoja akiwa amebeba rundo la nguo, nguo zimerundikwa kwenye meza, inaonekana kuwa soko la wazi lenye njia nyembamba na bidhaa zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Duka la rangi za gari liitwalo Skyshine Auto paints. Duka hili linauza rangi, body filler , skrini, boli, nati, rivet na brashi. Pia kuna bango kubwa la kijani likionyesha huduma ya mpesa inapatikana hapa. Namba za simu za duka zimeandikwa juu ya dirisha.

Rundo kubwa la nguo mbalimbali zikiwa zimerundikwa pamoja na zimekatika katika. Kuna pia mti mkubwa wa mbao unaopita katikati ya nguo hizo. Nguo hizo zinaonekana kuwa za mitumba na zinauzwa sokoni. Kwa umbali tunamwona mwanamke aliyesimama.

Soko la mazao likiwa na viazi vitamu na viazi vikuu, vilivyopangwa kwenye vikapu na ndoo mbalimbali. Pia kuna viazi vingine vinavyofanana na viazi vya kawaida, ambavyo vimepangwa kwenye ndoo.

Hapa ni sokoni na kuna aina mbalimbali za matunda ikiwemo tunda la karaka , matikiti maji, pea , avocado , pera, ndizi, nanasi, maembe na machungwa.

Barabara yenye duka lililo wazi. Mbele ya duka kuna baiskeli iliyosimama na karibu na baiskeli kuna mtu ameketi kwenye pikipiki iliyoegeshwa. Nje ya duka kuna mtu aliyesimama na barabara inaonekana kuwa na vumbi na kuna mashimo madogo.

Duka la vitambaa labda vya kiafrika kama ankara au vitenge. Vitambaa vimepangwa kwenye rafu, vingine vikiwa vimekunjwa na vingine vikiwa vimefungwa kwenye mirundo. Vitambaa vina rangi nyingi na michoro mbalimbali vikiashiria utamaduni za kiafrika.

Wakala wa M-Pesa ambapo watu wanasimama kwa kaunta za watoa wahuduma kufanya miamala ya kifedha kupitia simu za mkononi, Kuna kaunta kadhaa zilizoandikwa, tela tatu, tela nne na tela tano. Watu watatu wanaonekana wakihudumiwa kwenye kaunta hizo. Chini ya kaunta kuna maandishi yanayosomeka M-pesa one mobile money Kenya.

Duka la kando ya barabara ya kuuza bidhaa. Kuna makreti ambayo yaliyojaa viazi vikuu, na juu ya makreti hayo kuna katoni. Nyuma yake kuna friji ya vinywaji yenye milango ya kioo iliyojaa chupa za vinywaji mbalimbali. Pia kuna mabango yenye maandishi kama M-Pesa na Fresh .

Duka ya saluni ya urembo na vipodozi. Kuna kibanda cha kijani kibichi chenye bidhaa mbalimbali za urembo na vipodozi ndani. Juu ya kibanda hicho kuna ishara inayosomeka Beauty Salon and Cosmetics .Pia kuna ishara ya Airtel Top Up Here upande wa kushoto. Mbele ya duka kuna viti viwili vya mbao. Sakafu ni ya vigae na inaonekana kuwa nje ya duka.

Safu ya magari yakiwa yameegeshwa katika eneo lenye nyasi. Magari hayo yana rangi tofauti ikiwemo blue , nyeusi na nyeupe. Mbele kabisa, kuna gari la blue lenye number ya usajili KDK 849T, na kando yake kuna gari jeusi lenye number KDJ 328G na mandhari ya nyuma, yanaonyesha miti na anga la blue .

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa matunda na mboga mbalimbali. Kuna rundo la matunda kama vile ndizi, maembe, machungwa na mengineo yakiuzwa. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa sokoni. Mazingira yanaonekana kuwa wazi na kuna miundo ya muda kama vile vibanda na meza zinazotumiwa kuonyesha bidhaa.

Ukurasa wa kuingia wa Kopakopa, unaelekezwa kwa zana rahisi kwa biashara yako. Ina sehemu ya kuingiza jina la mtumiaji na kisanduku cha “nikumbuke” na uthibitisho wa mimi si roboti wa RECAPTCHA . Chini, kuna kitufe cha “ingia” na viungo vya “umesahau nyundo yako.” Tuma tena maelekezo ya kufungua na mtumiaji mpya jisajili hapa. Alafu chini kabisa kuna notisi ya hakimiliki ya 2022.

Duka la rejareja la kuuza bidhaa ndogondogo, kuna mlango mkubwa wa kijani ina benchi mbele yake. Upande wa kulia kuna mtu amevaa nguo za buluu akisimama karibu na bidhaa zilizopangwa. Juu ya duka kuna ishara inayoonekana kama New Generation .

Gari ya aina ya Toyota ya rangi ya fedha ikiwa imepark kwenye sehemu yenye changarawe. Nyuma ya gari kuna namba ya usajili KCN 709X na kibandiko cha kikomo cha mwendo kasi cha themanini. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na majengo.

Soko lenye mboga mboga zikiuzwa hasa karoti, viazi vikuu, viazi vitamu, tango na pilipili hoho zikiwa zimepangwa vizuri kwenye meza na kwenye ndoo nyeupe na manjano.

Soko la wazi likiwa na migomba miwili mikubwa ya ndizi mbichi iliyosimama kwenye ndoo, nyuma ya ndizi hizo k una meza iliyojaa bidhaa zingine kama viazi vitamu na vitunguu kijani. Ikionyesha mazingira ya soko la ndani au la kijiji.

Kibanda cha kuuzia bidhaa za shambani. Kuna matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Tunaeza kuona ndizi zikining'inia juu, nyanya zikiwa kwenye masanduku, mahindi mabichi, karoti, viazi na mboga nyingine za majani. Mtu mmoja anaonekana upande wa kulia wa picha na mazingira yanaonekana kuwa soko lenye shughuli nyingi.

Ukurasa wa kuingia wa kopokopo, kushoto kuna sehemu ya kuingiza barua pepe, iliyojaa na jina janesao@gmail.com , na chini ya kuna sehemu ya neno siri, chini ya sehemu hizi kuna kitufe cha ingia, upande wa kulia wa picha kuna mwanamke amevaa miwani na shati jeupe akionekana akitumia simu yake.

Duka lililojaa viatu vya kimaasai, vilivyotengenezwa na ngozi na kupambwa kwa shanga. Viatu hivyo vimetundikwa kwenye kuta, na kuna mtu mmoja amesimama karibu na bidhaa hizo akionekana kuzipanga viatu.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua mboga za majani. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua na kuandaa mboga kwenye meza ndefu chini ya mwavuli mweusi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na kuna ishara ya Airtel inayoonekana nyuma.

Duka la viatu, ambapo viatu vingi vinaning'inia na kuonyeshwa kwa ajili ya kuuza. Kuna viatu vya aina mbalimbali ikiwemo raba na viatu vingine ambavyo vimepangwa kwenye kuta na pia chini. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la biashara ndogo ndogo.

Duka la viatu ambapo viatu mbalimbali vimewekwa kwenye rafu kwa ajili ya kuuzwa. Kuna watu wanaonekana wakitembea wakichagua viatu na mwanga unatokana na taa zilizoning'inia juu. Viatu hivyo ni vya aina tofautitofauti ikiwemo buti na viatu vya kawaida na vimepangwa kwa utaratibu.

Mlango wa duka chenye ngazi zinazoelekea kwenye mlango. Milango na fremu za madirisha zina rangi ya kijani kibichi. Ndani ya duka kuna chupa za vinywaji, ikiwemo chapa ya pepsi, na kreti za plastiki. Kuna pia ndoo ya kijani karibu na mlango. Juu ya mlango, kuna ishara iliyoandikwa “mvita sm,” na upande wa kulia kuna ishara nyingine kubwa iliyoandikwa M-Pesa.

Tunayaona matikiti maji, mawili yanaonekana yana doa na huku upande wake wa kulia tunaona maembe ambayo yameiva na upande wa kushoto tunaona maembe ambayo ni mabichi hayajaiva.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna rundo kubwa la kabichi zilizotawanyika chini pamoja na uchafu wa maji chafu barabarani. Watu kadhaa wanaonekana sokoni wakifanya shughuli zao za kila siku za kununua na kuuza. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na yasiyo na mpangilio, yakionyesha hali halisi ya masoko mengi ya wazi.

Duka la M-Pesa lenye mlango wa kijani kibichi ulio wazi, ukiwa na maandishi M-Pesa kwa herufi kubwa nyeupe. Ndani ya duka kuna kabati la kioo lenye bidhaa mbalimbali na pia kuna ndoo ya manjano na sanduku la mbao chini. Mlango mwingine wa kijani unaonekana upande wa kulia wa picha.

Matunda mbali mbali yakiwa yamepangwa ikiwemo parachichi, maembe, machungwa na matunda ya kiwave labda kwenye soko au duka la matunda. Pia kuna mfuko wa kubebea pamoja na mkebe wa zesta.

Duka la mpesa lenye milango miwili ya kijani kibichi, iliyoandikwa M-pesa kwa herufi kubwa. Mbele ya duka, kuna boda boda iliyosimama, na pia kuna maji ya kunywa yaliyowekwa kwenye chupa za plastiki kubwa, yakionekana kuuzwa nje ya duka. Sehemu ya chini inaonyesha sakafu yenye vigae.

Soko la matunda na mbogamboga, kuna rundo la nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na manjano, matango, vitunguu na mboga nyingine nyingi zilizopangwa vizuri. Pia kuna kikapu kidogo chenye mboga ndani yake.

Uwanja wenye nyasi za Kijani kibichi pameegeshwa magari mawili. Gari jeupe na gari jeusi. Kwenye gari jeusi kuna mwanamke ambaye ameegemea. Amevalia nguo nyeupe na mistari meusi. Amesuka na ana herini masikioni. Kwenye gari jeupe kuna vyuma juu yake. Nyuma kuna miti mirefu, mirefu ya kijani kibichi.

Soko lenye shughuli nyingi, ambapo watu wengi wanauza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna matunda na mboga nyingi, zikiwa zimetandazwa chini na baadhi ya watu wamekaa chini wakichagua na kuuza bidhaa zao. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi na yenye watu wengi.

Soko la wazi lenye watu na bidhaa, katikati mwanaume anapanga nyanya zilizomo kwenye masanduku mengi ya mbao, kuna masanduku mengi yaliyojaa nyanya nyekundu zilizopangwa kwa uangalifu, watu wengine wanaonekana wamesimama na kuketi nyuma na lori linaonekana kwa mbali, hali inaonekana kuwa ya shughuli nyingi sokoni.

Tangazo la bima kutoka Mayfair Insurance. Picha inaonyesha mwanamume akiwa amevaa kofia ngumu ya buluu na shati ya buluu akitabasamu na mikono yake ikiwa imekunjwa. Hatari zinazofunikwa zimeorodheshwa kama tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko, kuzama kwa maji, ufundi mbaya, moto, radi na mlipuko na maelezo ya mawasiliano yamejumuishwa chini kwa barua pepe na nambari ya simu.

Gari la kifahari la manjano likiwa limeegeshwa katika chumba cha maonyesho. Gari hilo limewekwa kwenye jukwaa la duara chini ya taa kubwa ya duara yenye mwanga wa chungwa. Nyuma ya gari kuna madirisha makubwa. Ndani ya chumba cha maonyesho kuna mimea ya kijani iliyowekwa nyuma ya gari na stendi ya maonyesho yenye skirini mbili upande wa kushoto. Sakafu ina muundo wa duara unaofanana na taa iliyoko juu.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja ya Kenya. Zina michoro na maandishi tofauti tofauti. Maandishi kama vile Kenya na shilingi. Michoro kama vile chumba refu, simba, aliye kuwa rais wa Kenya mzee Jomo kenyatta.

Magari kadhaa yaliyopakiwa kwenye eneo lenye nyasi likionekana kama uwanja. Katika sehemu ya mbele kuna gari jeusi likiwa limepakiwa kando ya gari ya rangi ya fedha. Nyuma ya magari hayo kuna gari lingine ndogo la rangi nyeusi na gari kubwa ya rangi nyeupe. Mbali zaidi nyuma kuna miti na kundi la watu.

Watu wawili wamesimama nje ya duka la wakala la airtel money. Mmoja amevaa shati na kaptura nyekundu na mwingine amevaa shati ya rangi ya mchanga na suruali ya blue . Kuna mabango ya airtel money na topup kwenye duka.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hii imeshikiliwa kwa vidole viwili. Kwenye noti hii kuna maandishi na michoro. Kuna maandishi ya Kenya na shilingi, na nambari moja sufuri sufuri sufuri. Kuna michoro kama vile ya simba na watu.

Hii ni barabara ya usafiri wa magari. Kuna magari ambayo yanasafiri kuenda upande moja. Kuna gari moja ambao unaonekana kubeba magari mengine mengi ambayo yanasafiririshwa ni kama ya kuenda kuoshwa.

Hili ni soko la kuuza bidhaa kama vile vitunguu, nyanya na viazi. Bidhaa hizi zimetandazwa kwenye kibanda juu na zimetenganishwa kwa gogo za mbao. Juu kuna kitu ambacho kimening'inia na kinaonekana. Nyanya hizi kuna zile ambazo zimeiva na kuna zile ambazo ni mbichi.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya kenya. Ina maandishi na michoro. Imechorwa simba wawili na mishale. Imechorwa picha ya aliyekuwa rais wa kenya Mzee Jomo Kenyatta. Ina jengo refu. Ina maandishi ya benki kuu ya kenya. Ina mistari miwili yakuonyesha kuwa ni pesa halali ya nchi ya Kenya.

Soko la nguo lenye shughuli nyingi. Watu wanaonekana wakichagua nguo zilizopangwa kwenye meza na mikokoteni. Kuna rundo la nguo za aina mbali mbali zikiuzwa na watu wamevalia mavazi ya kawaida ya soko. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la wazi la soko.

Mkono unaonekana kushikilia noti mbili za shillingi elfu moja za Kenya, zikionyesha kiasi cha jumla ya shillingi elfu mbili, karibu na pesa kuna simu ya mkononi ambayo skrini yake inaonyesha ujumbe wa Mpesa unaosomeka give shillingi elfu mbili za Kenya cash , Mandhari inaonyesha dalili ya biashara labda kituo cha Mpesa kutoka ishara ya FF simu inayoonekana nyuma.

Safu ya magari ya kifahari yaliyopakiwa nje. Magari hayo yanaonekana kuwa meusi na meupe , yamepakiwa kwenye eneo lenye vigae karibu na njia ya wanaotembea kwa miguu yenye kingo nyeusi na nyeupe. Anga ni ya buluu inaonekana kuwa wazi . Nguzo za taa na taa zilizoning'nia zinaonekana juu ya eneo la kuegesha magari.

Gari jeupe lililoegeshwa chini la muundo mkubwa uliopinda. Muundo huo unaonekana kuwa sehemu ya jengo lenye mistari wima yenye rangi tofauti ikiwemo nyekundu na kijani. Pia kuna vyombo vilivyowekwa karibu na jengo hilo.

Duka lililojaa vitambaa na nguo, kuna rafu zimejaa vitambaa zilivyokunjwa vizuri vya rangi na mifumo mbalimbali, katikati kuna mwanakenya amevaa koti lenye michoro ya miraba na rangi mbalimbali, upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye makabati zikiwemo koti na vitambaa vyenye mifumo ya wanyama. Chini ya nguo zilizoning'inizwa kuna viatu na vitu vingine vya nguo.

Gunia limetandazwa chini kwenye sakafu. Juu yake kuna aina tofauti tofauti ya ndizi. Kuna zile ambazo zimeiva na kuna zile ambazo hazijaiva vizuri. Kando yake kuna kitambaa cha rangi ya kijani kibichi.

Soko lenye shughuli nyingi, lililojaa rundo kubwa la matunda na mboga mbali mbali, zilizopangwa kwenye vikapu na meza. Kuna watu wengi sokoni ,baadhi Yao wakiuza bidhaa na wengine wakinunua. Pia kuna miavuli mikubwa yenye rangi tofauti, inayotoa kivuli kwa wauzaji na wateja. Mandhari inaonyesha mazingira ya biashara yenye uhai na bidhaa nyingi za kilimo.

Mkusanyiko wa bangili na shanga zenye rangi nyingi, zilizotengenezwa kwa mikono zikionyesha kwenye kile kinacho onekana kuwa soko la ufundi. Kuna aina mbalimbali za mapambo yaliyotengenezwa kwa shanga na nyuzi, yakining'inia na kupangwa kwa kuvutia.

Rundo la viatu vya kuteleza vya aina na rangi mbali mbali, ikiwemo nyeusi, nyeupe, buluu, pink na kadhalika, vilivyopangwa kwenye sehemu ya kuonyeshea. Viatu hivi vinaonekana kuwa vinauzwa au kukodishwa.

Duka la Atah Shop lenye alama ya M-Pesa mlangoni, kuna meza ndogo nje ya duka na pia kuna ngazi zinazoelekea kwenye mlango wa duka. Mbele ya duka kuna mtungi mwekundu wa gesi na kreti za Cocacola. Pia kuna njia ya kutembea na upande wa kushoto kuna sehemu ya barabara.

Soko lililojaa watu na shughuli nyingi, soko hili linajulikana kwa kuuza nguo za mitumba, viatu na mboga na lina mazingira yenye harufu, maumbile na uzoefu wa wanunuzi ndani na nje. Maelfu ya watu huonekana wakisongamana katika nafasi hiyo, wakifanya biashara ya kununua bidhaa mbalimbali . Soko hii linajumlisha vizima vya muda na maduka yasiyo rasmi.

Eneo la biashara lenye mashine mbili za kuuza bidhaa kiotomatiki . Moja ni mashine ya maziwa iliyoandikwa Tasmat Milk ATM na nyingine ni mashine ya saladi iliyoandikwa Salad ATM na pia cooking . Mwanamke anaonekana akisimama karibu na mashine hizo.

Safu ndefu ya magari yaliyopakiwa kando ya barabara yenye vigae vya matofali. Nyuma ya gari kuna jengo kubwa lenye ghorofa kadhaa na madirisha mengi. Kuna nguzo za umeme na nyaya juu ya magari, anga inaonekana kuwa na mawingu.

Eneo la maonyesho ya magari, kama inavyoonekana kutoka kwa maandishi kwenye jengo la ghorofa mbili, ambapo magari yameegeshwa. Magari kadhaa yamepangwa mbele ya jengo hilo na mengine yameegeshwa juu ya jukwaa ya ghorofa ya pili. Juu ya jengo hilo, kuna bango kubwa la matangazo ya Jack Daniel, lenye maandishi Jack lives here . Watu wachache wanaonekana wamesimama kwenye jukwaa la ghorofa ya pili karibu na magari.

Familia yenye furaha, mwanamke, mwanaume na mtoto mdogo wa kike wakiwa wamekaa pamoja, na mwanamke ameshika mfano wa paa la nyumba juu ya vichwa vyao kuashiria ulinzi na usalama wa familia. Upande wa kulia wa picha kuna matangazo ya bima ya afya kutoka Imana insurance agency .

Duka la wazi linalouza viatu vingi hasa sandali zilizotengenezwa kwa ngozi na vifaa vingine vya asili. Viatu hivyo vimepangwa na kuning'inizwa kwa utaratibu, vikionyesha aina mbalimbali za miundo na rangi, kuna meza iliyojaa viatu vingine na pia kuna takataka chini ya meza, ikionyesha mazingira ya soko lenye shughuli nyingi, mtu anaonekana upande wa kushoto wa picha akionyesha shughuli za biashara zinazoendelea sokoni.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Upande wa mbele wa noti, una picha ya Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya, pamoja na nembo ya benki kuu ya Kenya, na thamani ya noti na upande wa nyuma wa noti, una picha ya tembo, ikionyesha wanyama pori wa Kenya.

Lori kubwa lenye rangi ya chungwa la kubebea magari lina label ya HVS ubavuni. Limebeba magari kadhaa ikiwemo meupe na ya kijani likiwa limepangwa raha zake za juu na za chini. Picha inaonekana kuchukuliwa nje huku miti na mimea mingine ikionekana nyuma.

Tangazo la Mayfair Insurance lenye kichwa cha habari new blog alert . Juu upande wa kushoto kuna nembo ya Mayfair Insurance . Katikati ya picha kuna maandishi makubwa yanayosomeka new blog alert . Upande wa kulia kuna kifaa cha kielektroniki kinachoonekana kama kompyuta kibao, kinachoonyesha makala ya blogu. Chini kabisa ya picha kuna anwani ya barua pepe, namba ya simu na anwani ya tuvuti.

Duka dogo, lililo na bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu za chuma zenye rangi ya samawati. Chupa za maji zimepangwa chini na kuna kreti za Cocacola. Pia kuna mabango ya M-Pesa na mifuko ya Tuskys imening'inia. Gurudumu la tairi linaonekana upande wa kulia wa mlango.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya. Upande wa mbele ina picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta na nembo ya Benki Kuu ya Kenya. Upande wa nyuma ina picha ya Jumba la bunge na mnara wa saa.

Soko ililojaa bidhaa za sanaa na zawadi za kiafrika. Kuna sanamu nyingi za mbao zilizochongwa, vinyago na vitu vingine vya ufundi wa mikono. Upande wa kulia wa picha, kuna ngozi ya ng'ombe, yenye rangi nyeusi na nyeupe iliyoning'inia. Duka linaonekana kuwa limejaa bidhaa na taa zinazotoa mwanga wa kutosha kuangazia vitu vilivyoonyeshwa.

Soko lenye shughuli nyingi, likionyesha matunda na mboga mbali mbali. Katika picha unaweza kuona ndizi zikining'inia juu. Nyanya zimepangwa kwenye masanduku. Karoti zikiwa kwenye mifuko mikubwa. Mahindi mabichi yamewekwa chini. Viazi vikiwa kwenye masanduku chini. Kuna watu wanashughulikia sokoni na bidhaa zingine pia zinaonekana. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko la wazi.

Barabara ya miguu mbele ya duka, labda la huduma za pesa kama inavyoonekana kwenye ishara ya kijani. Mwanamke amevaa vazi la zambarau na nyeusi ,anaonekana akitembea mbali na mwanamme ameketi upande wa kulia wa picha karibu na chupa za maji. Na kuna bango lenye picha za urembo upande wa kushoto.